Duka la nguo na vifaa vya mitindo ambapo kuna doli lilovaa gauni na mistari na kofia kubwa ya rangi nyeusi na nyeupe, pembeni kuna stendi za vitu kama vile mikufu ,reli na bangili pamoja na miwani iliyopangwa kwenye rafu ya mviringo, chini kuna viatu vya kisigino vya rangi ya mechi na mkoba mwekundu ,pia kuna kofia zaidi na bidhaa kama viatu na mikoba kwenye rafu za nyuma.

Gari aina ya Toyota Van ya rangi ya fedha iliyopakiwa kwenye nyasi, ikiwa na matangazo ya huduma ya mikopo ya Progressive Credit , maandishi yanasema ‘Quick Flexible Loans, SMS LOAN 223083’ . Gari hilo lina nambari ya usajili KDA 650E na kuna magari mengine karibu nayo pamoja na jengo lenye paa la rangi ya kijani na nyekundu kwenye mandhari ya nyuma.

Gari aina ya minikuba ya rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa kando ya maduka madogo, lina mapambo meusi na mataeli ya rangi ya chungwa. pembeni kuna gari jekundu lenye viti vyeusi, moja ya maduka lina bango la morning bad insurance services na nambari ya simu.

Gari aina ya Donnet-Zedel ikiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Gari hilo lina mwili wa fedha unaong'aa fedha nyeusi, taa kubwa za mviringo na grilli yenye mnembo ya Donnet-Zedel magurudumu yake na mikongo ya mbao na kuna sanduku la mbao lililowekwa kwenye sehemu ya pembeni ya gari. Mandhari ya nyuma ina ukuta uliofunikwa na mmea wa Ivy ya kijani kibichi na lango la chuma la kisanii.

Soko la ndani katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa karoti pembeni yake kuna kikapu kinacho weza kuwa ya kuhifidhia au kupimia bidhaa, kushoto kuna pilipili hoho za kijani na parachichi huku sehemu ya nyuma ikionyesha vibanda vingine viliovyo jaa mboga na matunda kama vile vitunguu, viazi na ndizi. Watu mbali mbali wana onekana wakitembea wakichangua bidhaa au wakizungumza na wauzaji.

Kibanda cha soko kilichojaa bidhaa za sanaa za mikono, kuna sanamu ndogo za wanyama kama tembo, twiga na pundamilia pamoja na mapambo ya shanga. Vikapu vilivyofumwa na vitu vingine vya kitamaduni. Vitu vimepangwa vizuri juu ya meza ma vitambaa na kuna vibanda vingine vya bidhaa kama hizo nyuma.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili yenye paa la vigae vyekundu na kuta nyeupe. Lina madirisha makubwa yenye fremu nyeusi, na roshani ya ghorofa ya juu. Mbele ya nyumba, kuna bustani iliyotunzwa vizuri, yenye vichaka vya kijani na uzio mdogo. Anga ni safi, na jua linang'aa. Ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo refu la kisasa lenye madirisha makubwa ya vioo vya blue na roshani nyingi. Juu ya jengo kuna maandishi yanasomeka highway heights muundo wa jengo ni wa kuvutia ukichanganya kuta nyeupe na vioo vya kisasa na kuna nyaya za umeme zinazoonekana mbele ya jengo.

Nyumba zimezungukwa na ukuta wa mawe na mbele kuna uwanja wenye nyasi kavu. Anga ni ya mawingu kiasi na nyaya za umeme zinaonekana juu ya nyumba hizo. Nyumba zina mitindo tofauti ya usanifu, nyingine zina paa tambarare huku nyingine zikiwa na paa zilizopinda.

Maghorofa yaliyozungushiwa ua wa mimea ya kijani na lango jeusi la kuingilia lenye kibao cha 'samako limited furnished apartments '.Jengo linaonekana kuwa na rangi ya matofali na lina maghorofa kadhaa. Mbele ya jengo kuna barabara ya lami na miti mikubwa inayotoa kivuli. Pia kuna mnara wa mawasiliano na majengo mengine ya jirani yanaonekana upande wa kushoto.

Duka kubwa ambapo watu wazima na watoto wanashughulika na ununuzi. Kushoto kuna bidhaa za kujitunza kama vile deodorants na vifaa vya kunyoa. Huku kulia kuna baiskeli za watoto. Sakafu ina alama nyekundu za miguu zenye neno safe zikielekeza umbali salama wa kijamii. Duka limejaa mwangaza wa dari na lina muundo wa kisasa huku wateja wakitumia mikokoteni na vikapu kununua bidhaa.

Ndani ya duka ya Carrefour ambapo kuna ngazi ya umeme inayoshuka kuenda ghorofa ya chini. Juu ya ngazi hiyo kuna mabango yenye lebo ya Carrefour na maandishi kama low prices and so much more , pamoja na ujumbe wa kuwashukuru wateja kwa kuchagua Carrefour. Ukuta na dari zimepambwa kwa matangazo ya bidhaa na kuna watu wachache wanaonekana chini ya ngazi.